Wafanyakazi watatu wa umeme au mawasiliano wako kazini, wakitengeneza miundo mbinu ya nyaya kwenye nguzo. Mfanyakazi mmoja amepanda ngazi iliyowekwa kwenye nguzo na anaonekana anashughulika nyaya. Mwingine amesimama chini, akifanya kazi karibu na msingi wa nguzo. Wote wamevaa sare za kazi zikiwemo kofia ngumu za usalama zikionyesha kuwa wako kazini

Kituo cha kupoza umeme chenye miundo mikubwa ya chuma na nyaya za umeme za voltage ya juu. Kuna nguzo ndefu za chuma zinazoshikilia nyaya na vifaa mbalimbali vya umeme, kama vile transfoma na vizuio vya umeme.

Mto mdogo au mkondo wa maji, unapita katikati ya eneo lenye mimea na udongo wazi. Maji yanaonekana kuwa myeusi na machafu. Kando ya mto kuna baadhi ya takataka zilizotuama. Kwa mbali majengo yanaonekana yakiashiria kuwa eneo hili linaweza kuwa karibu na makazi ya watu.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevalia shanga za rangi mbalimbali shingoni na mapambo ya kitamaduni. Baadhi yao wanaonekana kuwa wazee na wengine vijana. Wamesimama pamoja wengine wakiwa wametabasamu na wanaonekana kama wanatoka jamii ya kimila.

Mazingira ya mashambani au karibu na hifadhi ya wanyama. Upande wa kushoto, kuna simba aliyekufa amelala chini akiwa na majeraha yanayoonekana, labda amepigwa risasi. Upande wa kulia kuna mwanaume aliyevalia sare za kijeshi au za walinzi wa wanyamapori . Ameshika bunduki ndefu na anaonekana akiwa tayari kwa vitendo.

Hili ni barabara iliyoharibika vibaya kutokana na mafuriko ikiwa na matope, maji na taka za miti. Daraja linaonekana nyuma, likionyesha kuwa eneo hili limeathiriwa na maji mengi. Mwanaume mmoja amesimama katikati ya barabara akionekana kukagua uharibifu. Hii inaonyesha athari za mafuriko labda katika kipindi cha mvua nyingi.

Mtu mmoja anaonekana akitembea katikati ya takataka hizo, zilizokuwa zimepangwa mtuani. Pwani ya eneo hilo imejaa uchafu, na nyuma yake kwenye makazi, yani nyumba za wananchi na miti. Angani ni samawati na upepo, lakini taswira ya jumla inaonyesha mazingira yenye uchafu mwingi

Kundi la punda milia wakisimama katikati ya barabara ya vumbi iliyozungukwa na nyasi na vichaka. Punda milia hao wamegeuka na mi migongo yao kwetu wakionyesha mistari yao nyeusi na nyeupe iliyo wazi. Barabara inaonekana kupita katika eneo la wazi la savanna au bustani ya wanyama pori. Huku miti na vichaka vinaonekana kwa mbali.

Kundi la watoto wengi wakiwa wameketi chini kwenye mistari wakila milo yao, kila mtoto ana sahani yake ndogo, yenye chakula ambacho kinaonekana kuwa wali na kitu kingine pembeni. Watoto wanaonekana kuwa na umri mdogo, wengi wao wakiwa wasichana. Baadhi yao wanatazama kando huku wengine wakiendelea kula. Nyuma yao kuna ukuta wa rangi ya buluu.

Mwanaume amesimama karibu na mto amevalia kofia bluu, T-shirt nyekundu na anashika mche mdogo wa mti wenye mizizi iliyowazi na majani macheche akionyesha kuwa amejiandaa kupanda. Nyuma yake kuna majengo yasiyopangika, mimea na ardhi iliyochimbwa; mazingira yanaashiria eneo la makazi ya watu au mazingira ya mjini yenye shughuli za uhifadhi wa mazingira au upandaji miti.

Kifaru ameinamisha kichwa yake akila nyasi. Kifaru huyu anaonekana kuwa ndani ya eneo lililofungwa na kamba au uzio mwembamba labda katika hifadhi ya wanyama, bustani ya wanyama au kituo cha uhifadhi. Ardhi ni ya udongo mwekundu na kuna mimea michache iliyosambaa. Nyuma kuna mti na vichaka.

Kundi la wachezaji wa kitamanduni wakiwa jukwaani wamevaa mavazi ya kitamanduni na wengine wamebeba vyombo vinavyofanana na firimbi au ngoma ndefu. Wanaonekana wakiwa katika onyesho la kitamanduni labda dansi au tamasha. Mbele ya watazamaji wachache, hali ya jukwaani inaonekana kuwa ya ndani labda katika ukumbi. Huku viti vya watazamaji vikiwa vimepangwa nyuma yao.

Ndege wawili wenye madoa labda wa pwani wamesimama kwenye ardhi yenye mawe na nyasi. Ndege hawa wana miguu mirefu miembamba yenye rangi ya njano na manyoya yenye madoa meusi na meupe. Wamesimama karibu sana. Wanaonekana wametulia katika mazingira yao ya asili.

Rundo kubwa la taka zikiwemo mifuko mingi ya plastiki yenye rangi tofauti zikiwa zimetupwa ardhini. Nyuma ya taka hizi kuna mimea ya kijani kibichi ikionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa karibu na makazi au sehemu usiofaa kwa utupaji taka. Takataka hizi zimezagaa zikionyesha tatizo la usimamizi wa taka katika eneo hili.

Mandhari ya eneo inayoonekana kuwa maskani duni au la vijiji kando ya mto kuna njia hii inayoshuka kuelekea mtoni ikiwa na ngazi zisizo rasmi zilizotengenezwa kwa mawe. Watu wawili wanaonekana wakishuka njia hii. Kando ya mto kuna majengo yaliyojengwa kwa njia isiyo rasmi baadhi yakiwa na kuta za mabati. Mto wenyewe unaonekana kuwa na maji yanayotiririka na mimea inakua kando yake.

Mandhari ya asili yenye mto au bwawa la maji katikati. Maji yanaonekana kuwa ya rangi ya udongo labda kutokana na matope au mvua za hivi karibuni. Pande zote za mto zimefunikwa na miti na vichaka vingi vya kijani kibichi, ikionyesha mimea mingi kwa mbali vilima au milima midogo iliyofunikwa na misitu yanaonekana.

Eneo la makazi lisilo rasmi pengine katika mtaa wa mabanda ambapo wanawake wawili wanaonekana wakishiriki katika shughuli za maji. Mwanamke mmoja ameinama karibu na ndoo za rangi ya chungwa na bluu labda akijaza au akichota maji. Mwanamke mwingine anaonekana akitembea huku akiwa amebeba chombo kubwa cha maji. Kuna vyombo vingine vya maji kama vile madumu ya njano yaliyowekwa chini.

Wanaume wawili wakifanya kazi ya kukusanya chupa za plastiki zilizo tupwa kwenye mazingira. Eneo hili limejaa rundo kubwa la takataka za plastiki likionyesha uchafuzi mkubwa wa mazingira. Wanaume hawa wamevaa nguo za kazi na wanabeba mifuko mikubwa iliyojaa takataka walizokusanya wakionyesha juhudi za kusafisha mazingira.

Huu ni mto mdogo na mfereji unaopita katikati ya eneo lililojaa takataka na uchafu. Maji yanaonekana machafu na yana taka za aina mbalimbali. Pande zote mbili za mifereji, kuna nyumba za mabanda na watu wachache wanaonekana wamesimama karibu. Hii inaonyesha hali ya maisha katika makazi duni yenye changamoto za kimazingira labda katika mtaa wa mabanda jijini Nairobi.

Ndege mkubwa aina ya kozi amekaa kwenye tawi la mti. Ndege huyu ana manyoya ya kahawia, mdomo mkali wa njano na kucha kali za njano. Amejikunja kiasi akionekana kutafakari au kutafuta mawindo. Tawi alilokalia linaonekana kuwa imara na nyuma yake kuna majani na matawi mengine. Ndege huyo anaonekana kuwa katika makazi yake ya asili.

Nyati mkubwa mwenye pembe amesimama ndani ya ua. Ua huo unaonekana kutengeneza kwa vigogo vya miti na labda nyaya ikionyesha kuwa ni eneo lililofungwa labda katika hifadhi, shamba au bustani ya wanyama. Nyuma ya mnyama kuna miti na mimea ikionyesha mazingira ya asili.

Nyati mkubwa aliyesimama kwenye nyasi kavu. Akitazama moja kwa moja mbele. Nyati huyu anapendo kubwa na zizinguvu. Na mwili wake ni imara. Nyuma yake kuna miti michache. Na arthi yake ni mlima mdogo. Ikionyesha mazingira ya porili, inaweza kuwa ni katika mbuga ya wanyama au eneo la wanyama pori.

Kundi la tai wamesimama kando ya maji labda vyua au bwawa. Wanyama hawa wana manyoya ya kahawia na meupe na shingo zao zilizokosa manyoya zinaonekana wazi. Mandhari ya nyuma ina maji, mimea ya mabwawa na milima kwa mbali inaonyesha mazingira ya wanyamapori labda katika mbuga au eneo la wazi.

Simba wakike anafungua mdomo wake mkubwa. Akionyesha meno yake makali na ulimi wake. Manyoya yake yanaonekana wazi na uso wake unaonyesha nguvu na labda kuguruma au kukodoa. Mandhari ya nyuma ni lukungo ikfanya simba huyu kuonekana wazi. Picha hii inasistiza uzuri wa ukali wa wanyama pori waki Afrika. Kama wale wanapatikana katika eneo la wanyama pori nchini Kenya.

Hili ni eneo linaloonekana kuwa na makazi duni au mtaa wa mabanda likiwa limeathirika na matope na uchafu. Watu kadhaa wanajaribu kusafisha eneo hili au kuokoa mali zao huku wengine wakibeba ndoo za rangi tofauti. Majengo yaliyotengenezwa kwa mabati au vifaa chakavu Iko nyuma. Ardhi imejaa matope na maji machafu ikionyesha kuwa eneo hii limekumbwa na mafuriko au mvua mkubwa.

Chui aliyekomaa amelalia kwenye nyasi na ardhi yake yenye majani makavu. Ana manyoya yenye madoa meusi yanaonekana vizuri kwenye rangi ya dhahabu kahawia. Macho yake yanaonekana yakiangalia mbele yakionyesha tahathari na umakini. Asili inaonyesha mazingira ya porini labda katika hifadhi ya wanyama pori au mbuga.

Kundi la tembo wengine wakiwa wamejilaza chini ya udongo mwekundu, na wengine wamesimama. Nyuma yao kundi la watu wamekusanyika, wakitazama wanyama hao. Inaonekana kama shughuli ya utalii au kituo cha kulea tembo.

Huu ni mto unaopitia eneo la makazi na unaonekana kuwa na uchafu. maji ya mto inaonekana kuwa na rangi ya kahawia nyeusi na kuna taka taka na uchafu kando kando ya kingo la mto. Watu wachache wanaonekena wakitembea kando ya mto, nyuma ya mto kuna majengo yanayoashiria kuwa hili ni eneo lenye watu wengi.

Kifaru wawili, moja akiwa mkubwa na mwingine mdogo wanatembea kwenye nyasi ndefu ziliyokuauka katika mbuga au eneo la wazi. Kifaru mkubwa anaonekana mbele akifuatiliwa na kifaru mdogo. Kwa mbali kuna miti michache iliyotawanyika kwenye mandhari. Picha hii inawakilisha uhai wa wanyama pori na umuhimu wa uhifadhi wa viumbe hawa adimu.

Mwanaume anapakia au kupakua madumu makubwa ya plastiki ya rangi ya bluu na njano kutoka kwenye mkokoteni wa magurudumu matatu. Madumu haya yanatumiwa kusafirisha maji au vinywaji vingine. Inaonekana kama shughuli ya usafirishaji wa maji ambayo ni muhimu sana katika maeneo ambayo maji safi ya bomba hayapatikani kwa urahisi.

Kundi la tembo wakiwemo wakubwa na ndovu wadogo wakitembea kwenye udongo wenye rangi ya kahawia nyekundu. Ndovu wadogo wanaonekana kuwa na rangi nyepesi kidogo na wamefunikiwa na udongo wakionyesha labda walikuwa wakicheza au kujifurahisha. Tembo wakubwa wanaonekana wakiwalinda ndovu wadogo.

Hili ni simba jike. Ameketi kwenye nyasi ndefu zilizokauka akitazama upande wa kulia. Mwanga wa jua unaonekana kumangazia ukionyesha rangi ya dhahabu kwenye manyonya yake. Kwa nyuma kuna mandhariya wazi ya Savannah au mbuga na milima au vilima vidogo vinaonekana kwa mbali.

Huyu ni kifaru mweusi akiwa amesimama kwenye nyasi kavu. Kifaru huyu anaonekana akiwa katika mazingira yake ya asili labda katika hifadhi ya wanyama pori au mbuga ya wanyama. Nyuma yake kuna miti na vichaka ikionyesha mandhari ya savannah . Kifaru huyu ana pembe zake mbili zinazoonekana vizuri na anaonekana kuwa mtulivu.

Tembo mdogo ako katika eneo lenye la udongo mwekundu, tembo huyu anaonekana akijimwagia au kurusha udongo hewani kwa kutumia mkonga wake, Nyuma yake kuna watu wawili walio valia sare za kijani kibichi ambao wanaweza kuwa ni walinzi wa wanyama au wafanya kazi kwa hifadhi hii inashiria kuwa picha imepigwa katika eneo la wanyama pori au hifadhi nchini Kenya.

Jengo refu la kisasa la Kenyatta International Convention Centre lililoko Nairobi, Kenya. Jengo lina umbo la duara likiwa na ghorofa nyingi zinazopungua kadri zinavyopanda juu na kilele chake kikiwa na muundo wa kipekee.

Hili ni eneo lililo kumbwa na maafa makubwa. Likionekana kuwa na uharibifu mkubwa. Kuna mabaki ya nyumba zilizo bomolewa zikiwa zimetengenezwa kwa mabati na mbao, udongo mwingi mwenye matope umezunguka eneo hilo kuashiria labda mafuriko ama maporomoko ya udongo. Mtu mmoja anonekana katikati akijariibu kuondoa matope au mabaki, hii inaonyesha athari mbaya ya janga la asili.

Hili ni eneo la makazi duni lililo na majengo yaliyojengwa kwa mabati na vifaa vingine visivyo rasmi. Kuna mkondo wa maji machafu au mfereji uliojaa taka na uchafu wa kila aina. Mkondo unaonekana kuwa mto mdogo au mtaro uliotokana na shughuli za binadamu. Upande wa kulia, kuna mchanga au udongo uliotanda na mbwa amelala juu yake. Mazingira yanaonyesha changamoto kubwa za usafi wa mazingira na miundo.

Kundi la pundamilia wakiwa wamesimama kwenye nyasi kavu. Wanyama hawa wanatambulika kwa michirizi yao nyeusi na nyeupe iliyopishana .Nyuma yao, mandhari ya jiji yenye majengo marefu inatokeza. Anga ni ya buluu iliyo wazi ikionyesha mchangamko wa porini na maendeleo ya mji.

Kifaru amesimama kwa utulivu ndani ya mazingira yake ya asili. Mnyama huyu ni mkubwa mwenye ngozi nzito na rangi ya kijivu. Anaonekana wazi akiwa na pembe zake mbili maarufu kwenye fua. Amezungukwa na maandhari yake. Mimea mingi ya kijani kibichi vikiwemo vichaka virefu na miti yaliyokolea kuashiria msitu au eneo la wazi lenye uoto mnene.

Hii ni sanamu ya shujaa wa Kenya Dedan Kimathi iliyosimama katikati ya jiji la Nairobi. Sanamu hiyo inaonyesha Dedan Kimathi ameshika bunduki na kutazama mbele yake; sheria ya ujasiri na mchango wake katika harakati za uhuru wa Kenya. Sanamu imesimama juu ya jukwaa la jiwe na nyuma yake kuna majengo marefu ya jiji, miti na shughuli za kawaida za barabarani kama vile magari na watu.

Mto mchafu wenye uliojaa taka chafu, ukiashiria tatizo la uchafuzi ya mazingira. Maji ya mto unaonekana kuwa yana rangi ya kijivu kahawia ikiwa yamebeba takataka kama plastiki na vitu vingine vinavyo elea juu ya uso wake. Pande zote mbili za mto kuna ardhi isiyo na mimea mingi na baadhi ya takataka zilzotapaka. Kwa mbali majengo yanaonekana yakionyesha kukuwa mto huu unapita karibu na maeneo ya makazi au mjini.

Hapa kuna eneo kubwa la ardhi lililofunikwa kabisa na takataka mbali mbali. Uchafu huu umelundikana kwa wingi, ikionyesha tatizo la mazingira mbali mbali kidogo. Majengo machache na miti michache yanaonekana. Anga ni la bluu likiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika. Picha hii inaonyesha hali ya uchafuzi wa mazingira.

Eneo kubwa la kijani lililofunikwa na nyasi likionekana kama bustani au uwanja wa wazi. Kuna miti mikubwa yenye majani mengi iliyotawanyika katika eneo lote ikitoa kivuli. Mbali kidogo katikati ya picha kuna meza na viti vilivyotengenezwa kwa mbao kuashiria mahali pa kupumzika au kufurahia mandhari.

Kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake wakifanya mazoezi ya yoga au aina nyingine ya mazoezi ya mwili nje katika bustani au eneo lenye miti mingi. Watu wamejipanga kwenye mistari na wanafanya mazoezi kwa kufanya harakati zinazofanana. Baadhi wakiwa wameinama chini na wakiwa katika pozi la yoga. Wamevaa nguo za michezo na rangi tofauti.

Mtaro mrefu na mwanana uliopambwa ardhini ukifichua bomba kubwa la maji taka au maji safi lililowekwa ndani yake, kuta za mtaro zimetengenezwa kwa udongo usio laini zikionyesha kazi kubwa ya uchimbaji ,chini ya mtaaro maji machafu yamekusanyika jambo linaloweza kuwa kuashiria shughuli za ujenzi au tatizo la uvujaji.

Msafara wa magari ya safari labda hifadhi ya wanyama pori kuna magari kadhaa ya aina ya land cruiser au Suv zinaofanana zikiwa zimepangwa kwa mstari kwenye barabara ya ndogo, magari mengi yana sehemu ya paa inayoweza kufunguka kwa ajili ya watalii kutazama wanyama pori, mandhari ya eneo hilo likavu na lina vichaka vichache ikiashiria mazingira ya savannah.

Mtu anachota maji kwenye chanzo cha maji kinachoonekana kuwa cha asili, labda chemi chemi au mto mdogo. Mtu huyu ambaye mkono wake na sehemu ya mguu yake inaonekana, ameshika ndoo na anaonekana akijaza maji kutoka kwenye mkondo wa maji unaoteremka kwenye miamba yake udongo. Kuna ndoo mbili moja imejazwa na nyingine ijajazwa na beseni nyeusi chini ndoo. Hii inaashiria shuguli ya kuchota maji, ambayo nikawaida sana katika maeneo mengi ya vijijini inchini kenya.

Hili ni lori lililobeba mlima mkubwa wa chupa za plastiki tupu na mifuko. Wanaume wawili wanaonekana wameketi juu ya chupa hizo wakizisukuma chini na kuzishikilia ili zisisambae. Hii inaashiria jitihada za kukusanya na kusafisha taka za plastiki labda kwa ajili ya kuchakata tena au kutupa. Inaonekana kama juhudi kubwa ya kushughulikia tatizo la taka za plastiki.

Watu wamekusanyika pamoja nje wakiwa wamevalia mavazi ya michirizi na mifumo ya kitamanduni, hasa shuka nyekundu zilizopambwa. Wengine wao wamejifunga shuka hizi ambazo zinaonekana kuwa na rangi nyekundu iliokolea michoro mengine. Baadhi yao wamesimama wima huku, wengine wameketi chini na wengine wanashikilia vijiti virefu.

Eneo lenye uharibifu mkubwa likiwa limejaa vifusi na mrundikano wa vitu vilivyoanguka pengine baada ya jengo kuporomoka au tukio la maafa. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwa ugumu katikati ya vifusi hivyo. Baadhi yao wakibeba mizigo migumu au mabaki ya vitu.

Huyu ni kiboko mdogo mwenye rangi ya kijivu na ngozi laini. Ni mdogo kuliko kiboko wa kawaida. Ameinama akiwa katika mazingira yanayoonekana kuwa ya asili, labda bustani ya wanyama au hifadhi ya wanyamapori. Kuna mimea na majani ya kijani kibichi mbele na nyuma, na ardhi inaonekana kuwa na udongo uliotangamana na majani makavu au matope.

Huyu ni fisi akiwa amesimama kwenye nyasi. Fisi huyu ana manyoya ya kahawia na madoa meusi na anaonekana akitazama upande wa kulia. Nyasi nyuma yake inaonekana kuwa fupi ikionyesha mazingira ya wazi labda savana au hifadhi ya wanyama pori.

Mandhari ya pori au mbuga ambapo magari mawili ya watalii yamesimama karibu na simba. Katikati ya picha simba huyo akiwa na rangi kahawia nyepesi anatembea taratibu kwenye njia ya vumbi, akionyesha utulivu wake katika makazi yake asilia. Upande wa kushoto magari mawili ya safari yakiwemo gari jeupe na la gari ya bluu yameegeshwa kando ya njia yakionyesha milango yao iliyofungwa au watalii wakiwa ndani wakitazama simba huyo kwa umakini.

Daraja refu la reli lililojengwa juu ya nguzo kubwa ya zege. Reli hii inaonekana kupitisha treni juu ya ardhi ya tambarare. Mandhari ya nyuma inaonyesha uoto wa asili, anga na wazi. Inawezekana daraja hili ni sehemu ya reli ya kisasa au kama SGR inayopita sehemu za mashambani.

Huu ni mtaa wenye shughuli nyingi, uliopambwa na mabasi madogo ya abiria inayojulikana kama matatu nchini Kenya. Matatu iliyo mbele lenye rangi ya fedha na milia ya njano, linaonekana wazi. Kuna matatu mengine mengi yaliyopakiwa mfululizo kando ya barabara, yakionyesha kuwa hili ni kituo cha mabasi au eneo la kupakia abiria.

Basi la abiria lenye rangi ya bluu na limechorwa picha kubwa ya mwanamke mwenye kofia. Basi hii naonekana kuwa katika mazizigira ya jiji au mji kukiwa na majongo na watu nyuma yake. Muonekano wake wakipekea na michoro mingi inashiria kuwa ni matatu ya kenya ambayo ya najulikana kwa sanaa za kipekee.

Barabara kuu yenye magari mengi na shughuli za usafiri zikiwemo malori, mabasi madogo na magari mengine ya abiria. Barabara inaonekana kuwa na mteremko au kupanda na kuna majengo ya mijini na miti kwa mbali ikionyesha mazingira ya jiji au eneo lenye maendeleo makubwa ya miundombinu. Watu wachache wanaonekana wakitembea kando ya barabara wakiongeza uhai wa eneo hilo.

Basi jekundu linaloonekana kuwa matatu likiwa limeegeshwa barabarani katika eneo la mjini. Kwenye sehemu ya nyuma ya basi kuna picha kubwa ya simba. Nyuma ya basi kuna majengo marefu. Kuna watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu. Hii inaonekana kuwa picha ya maisha ya kila siku katika jiji.

Hili ni matatu ndogo lenye rangi mbalimbali likiwa limeegeshwa barabarani. Matatu hii inaonekana kuwa la abiria na maandishi Liberia Executive yanaonekana upande wa mbele. Nyuma ya matatu kuna lori nyeupe na watu wengine wanaonekana kwa mbali. Mazingira inaonekana kuwa ya mijini labda karibu na kituo cha mabasi au eneo la biashara.

Hili ni barabara kuu yenye magari mengi yakisafiri. Upande wa kushoto kuna lori nyeupe na magari mengine machache. Barabara ina vizuizi vya usalama katikati na kando na miti imepandwa kando ya barabara ikionyesha mazingira ya nje ya mji. Anga linaonekana kuwa na mawingu hafifu likionyesha hali ya hewa ya kawaida kwa jumla picha inatoa taswira ya usafiri na miundombinu ya barabara nchini Kenya.

Barabara kuu yenye magari mengi yanayotembea pande zote mbili. Kuna magari, mabasi, na pikipiki zikipita. Katikati ya barabara kuna kingo ya kijani. Mbali kidogo, majengo makubwa yanaonekana yakiashiria kuwa eneo hilo, linaweza kuwa karibu na mji au kituo cha biashara. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Barabara yenye shughuli nyingi za magari na watembea kwa miguu. Afisa wa trafiki amevalia fulana ya manjano inayong'aa, anasimamia trafiki. Magari kadhaa yamesimama barabarani na watu wanavuka barabara, inaonekana ni eneo la mijini lenye magari mengi labda jiji la Nairobi.

Eneo la jiji lenye shughuli nyingi ambapo watu kadhaa wanaonekana wakitembea barabarani na wengine wakiwa karibu na magari. Magari mawili meupe yanaonekana mbele na mtu mmoja anaonekana katikati akiwa amebeba mkoba mwekundu. Nyuma kuna majengo marefu ya mijini na mabango yenye maandishi ikiwemo moja lenye neno Tecno. Hali ya hewa inaonekana kuwa wazi.

Magari mawili meupe ya abiria yanayoonekana kuwa ni matatu au vani za usafiri wa umma yakiwa yameegeshwa kando ya barabara katika eneo la mjini. Gari moja linaandikwa Mombasa likionyesha ruti yake. Nyuma ya magari haya kuna majengo yenye mabango ya biashara na matangazo ya kiashiria kuwa eneo hili lina shughuli nyingi za kibiashara.

Hili ni bango kubwa lililobandikwa kando ya barabara likionyesha enabled na majina ya maeneo kama mombasa road, utawala, airways na namba kubwa themanini hii inaashiria kua inaweza kua bango la matangazo ya usafiri au huduma za kuelekeza.

Barabara enye shuguli nyingi katikati ya jiji. Kuna mabasi mengi yanayosimama kwenye foleni yakionyesha msongamano wa magari. Watu wengi wanaonekana wakitembea kando ya barabara wengine wakiwa wamesimama karibu na mabasi. Majengo marefu ya ghorofa yanaonekana pande zote mbili za barabara yakioyesha mandhari ya jiji.

Kundi la magari, aina ya basi ndogo, yaliyopakwa rangi nyeupe na milia ya njano, ambayo nchini Kenya hujulikana kama Matatu. Zikiwa zimepakiwa mfululizo kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Magari haya yanaonekana kuwa na maandishi na yanaashiria kuwa yanatoa huduma za usafiri wa umma, labda kwa njia ndefu.

Gari la abiria maarufu kama matatu lililopambwa kwa rangi na michoro mbalimbali, watu kadhaa wamesimama karibu na basi hili. Baadhi yao wakionekana kuingia au kutoka. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo ya mjini na shughuli za kawaida za mtaani. Picha hii inaakisi utamaduni wa usafiri na umma nchini Kenya.

Hili ni barabara yenye imejaa watu, magari na mabango ya matangazo. Inaonekana kama kituo cha mabasi au eneo lenye watu wengi jijini labda Nairobi. Kuna mabasi na matatu yaliyosimama au yakitembea pole pole. Watu wengine wanaonekana wakitembea kwenye njia za waenda kwa miguu, pengine wakipanda au kushuka kwenye magari ya usafiri. Mabango mbali mbali yanatundikwa kwenye manguzo na majengo yakionyesha biashara au matangazo.

Hili ni barabara kuu lenye magari mengi yakisafiri kwa pande zote mbili. Kuna daraja la waenda kwa mguu kwa umbali linalotumiwa kuvuka salama. Magari ya aina mbalimbali yanaonekana yakiedelea na safari. Hali ya hewa ni ya mawingu kiasi na mandhari ni safi na yenye mpangilio mzuri wa mji.

Hili ni barabara kuu lenye shughuli nyingi ambapo inaonekana kwa barabara ya Thika inchini Kenya kwenye upande wa kulia wapicha kuna madaraja ya pekee ya rangi ya kijani ambayo ni sifa ya pekee ya barabara ya Thika ya iliyojengwa kuwasaidia watembea kwa miguu kuvuka barabara kwa usalama magari mengi yanaonekana yakitembea kwenye barabara hiyo pana huku upande wa kushoto kukiwa na barabara ya huduma na miti.

Hili ni eneo lenye shuguli nyingi jijini Nariobi liko na magari mengi, mabasi na watu wengi wakitembea inaonekana kuwa msongamano wa magari na watu kwenye barabara na kando ya barabara kuna majengo marefu upande wa kulia na kushoto yakiashiria kuwa hili ni jiji kuu. Baadhi ya watu wamevaa sare za ya wafanyakazi labda za usalama ama usimamizi wa trafiki hali hii inaonyesha uhai na shuguli za kila siku katika jiji la Nairobi.

Mandhari ya barabara yenye magari kadhaa, ambapo kuna msongamano wa magari, na upande wa kushoto kuna barabara ya watembea kwa miguu, na baadhi ya majengo yanayoonekana kwa mbali. Hii ni taswira ya kawaida ya msongamano wa magari na usafiri wa uma katika maeneo ya mjini nchini Kenya.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari magari mbalimbali ikiashiria msongamano wa magari katika eneo la mjini. Upande wa kulia a barabara lori kubwa la njano lililojaa mchanga au changarawe linaonekana ikiashiria shughuli za ujenzi au usafirishaji wa mizigo. Magari mengine yakiwemo mabasi na magari madogo yamesimama au yanatembea polepole kwenye barabara hiyo.

Barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na magari yaliyopangika kwa mistari. Kuna ishara za barabarani ikiwemo taa za trafiki. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando ya barabara, mmoja akiwa amebeba mkoba mgongoni. Kwa nyuma, kuna miti mirefu na majengo. Hali ya anga inaonekana kuwa na mawingu kidogo na barabara inaonekana kuwa na unyevunyevu ikonyesha huenda kulikuwa na mvua hivi karibuni.

Barabara yenye shughuli nyingi na imejaa watu na magari hasa matatu zilizosimama kando ya barabara zikionyesha mazingira ya usafiri wa umma mjini. Matatu iliyo mbele ina mlango yake wazi na abiria wanaweza kuonekana wakiingia au kutoka. Mabango yenye maandishi inaonekana imebandikwa kwenye upande za gari zikionyesha maeneo ya huduma au shughuli nyingine.

Hili ni eneo lenye shuguli nyingi jijini likiwa na watu wengi wakitembea na mabasi yaliyosimama kando ya barabara. Inaonekana kama kituo cha mabasi au eneo la usafiri wa umma ambapo abiria wanapanda na kushuka. Mabasi yanaonekana kuwa na rangi tofauti ikiwemo buluu na kijani. Nyuma ya mabasi kuna majengo marefu yakiashiria kuwa hili ni eneo la kibiashara au la mjini.

Barabara yenye magari mbali mbali. Lori la kuchanganya simiti linasimama likiwa limebeba kontaina kubwa la kijivu na mbele yake kuna gari ndogo la rangi nyeupe. Alama ya usalama barabarani yenye picha na la mtu anayevuka njia, imesimama ikiwa wima karibu na eneo hilo. Mazingira hayo yanaashiria shughuli za kawaida za mijini.

Basi la abiria la rangi ya kijani na njano lipo barabarani. Kishuuli nyuma kuna majengo ya kisasa ya mji kama vile jengo la mjini. Kama Nairobi, mlimani ya kioo yanang'aa buluu inaonekana. Watu wanatembea karibu na barabara wakifanya shughuli za kila siku.

Basi la abiria ambalo linaonekana kuwa matatu, au basi ndogo la usafiri wa umma nchini Kenya. Basi hilo lina rangi nyeupe na lina mchoro ya rangi nyekundu na buluu, pamoja na maandishi yanayosomeka Embasava Sacco mbele na pembeni ili inahashiria kuwa basi hilo ni mali ya Sacco, shirika la ushirika , maarufu la usafiri nchini Kenya.

Barabara yenye shughuli ikionyesha basi kubwa lenye rangi la zabaru lililopakiwa kando ya njia. Gari hili la abiria lina alama za njano na nyekundu na jina METRO linaonekana. Kuna baadhi ya watu wamesimama karibu na basi hilo wakionyesha ishara za kusubiri au kuzungumza.

Daraja la saruji lililojengwa juu ya mto au mkondo wa maji wenye maji ya rangi ya kahawia. Daraja lina muundo imara na lina sehemu mbili, daraja la chini lililopitisha barabara au njia na daraja la juu ambalo linaonekana kuwa sehemu ya barabara kuu au reli. Gari moja jeupe linaonekana likipita juu ya daraja. Eneo jirani lina mimea na udongo wenye rangi ya kahawia ikionyesha mazingira ya.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi jijini likiwa na matatu kubwa, basi dogo la abiria lililopambwa kwa rangi ya chungwa na michoro mingi ikiwemo jina Catalans upande wa mbele. Karibu na matatu hiyo kuna watu mbalimbali wakitembea au wakisimama wengine wakiwa na pikipiki. Mazingira yanaonekana kuwa ya soko au barabara yenye biashara nyingi.

Hili ni barabara yenye shughuli ambapo basi lenye rangi nyeupe na kijana la simama waziwazi na lina nembo ya Citi Hoppa na namba ya njia 726 pamoja na jina la sehemu Thika Road. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na mlango wa basi wengine wakionekana wakipanda na kushuka ikionyesha mazingira ya kituo cha basi au kituo cha kusubiria.

Sehemu ya juu ya gari la teksi, likiwa na bango la rangi ya chungwa. Gari hilo limeengishwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi ikionyesha mazingira ya jiji. Nyuma ya teksi, kuna majengo na watu wakitembea pamoja na ishara za biashara, kuashiria kuwa ni eneo la kibiashara au jiji lenye shughuli nyingi. Mwonekano huu wa teksi yenye bango la Taxi juu yake ni wa kawaida sana nchini Kenya hasa katika miji kama Nairobi.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi katika eneo la mjini Nairobi kuna magari mengi barabarani ikiwemo mabasi na magari madogo yakionyesha msongamano wa magari. Upande wa kushoto wa barabara kuna pikipiki na watu. Upande wa kulia watu wamesimama kwenye barabara wengine wakiingia au wakitoka kwenye mabasi. Kuna majengo mengi yaliyopangwa kando ya barabara.

Haya ni mandhari yenye shughuli nyingi barabarani. Imejaa magari ya usafiri wa umma na watu. Upande wa kushoto sehemu ya basi kubwa jeupe labda ya kampuni ya Embassava Sacco , na chapa ya Isuzu inaonekana ikionyesha uwepo wake muhimu katika usafiri. Katika la kulia kuna mabasi mengine madogo yaliojulikana kama matatu yenye rangi nyeupe na njano yakipanda barabara.

Basi dogo la abiria maarufu kama matatu nchini Kenya limeegeshwa barabarani huku watu wakipanda na kushuka. Basi hili lina rangi ya kijivu na zambarau likiwa na nembo ya maandishi kadhaa mbele na pembeni yake. Mtu moja amevaa fulana ya pinki inayoonekana kuwa sare ya watoa huduma au wasaidizi wa abiria.

Sehemu ya nyuma ya basi la abiria lenye rangi ya blue na limepambwa kwa michoro yana matangazo mbalimbali. Kuna bango refu limesimama nyuma ya basi hilo ,likionyesha maelezo ya njia au huduma. Wanaume wawili wamevalia nguo nyekundu. Wanasimama karibu na basi moja upande wa kushoto na mwengine upande wa kulia. Nyuma yao kuna magari mengine na majengo kuashiria kuwa hapa ni eneo lenye shughuli nyingi labda kituo cha mabasi au barabara kuu jijini.

Tinga tinga kubwa la manjano likifanya kazi na kuchimba udongo karibu na daraja jipya au barabara kuu. Udongo mwingi unaonekana kuwekwa kando ikionyesha kuwa shughuli za ujenzi zinaendelea. Kwa mbali mtu moja amevaa kofia nyekundu na anaonekana akitazama. Hii inaashiria mradi kubwa wa ujenzi na miundo mbinu.

Rundo kubwa la mabomba marefu na ya rangi nyeusi yamepangwa juu ya ardhi yenye mchanga au changarawe. Mabomba haya yana mistari ya bluu inayoishika urefu wote ambayo inaweza kuashiria aina fulani ya mabomba au matumizi yake. Nyuma ya mabomba kuna majengo makubwa yanayoonekana kama gala au viwanda na pia kuna magari ya ujenzi. Hii inaashiria eneo la ujenzi au gala la vifaa vya ujenzi.

Mtambo wa kusukuma maji au mfumo wa mabomba makubwa. Ndani ya jengo kuna mabomba meusi yenye kipenyo kikubwa yaliyopangwa kwa usawa na yameunganishwa kwa pambo za rangi ya buluu ya valvu za buluu ambazo hudhibiti mtiririko wa maji. Mfumo huu unaonekana kuwa mkubwa na umeundwa kwa ajili ya kusafirisha maji kwa kiasi kikubwa.

Hili ni eneo kubwa la takataka ambapo kuna rundo kubwa la taka za aina mbalimbali ikiwemo mifuko ya plastiki yenye rangi nyingi, karatasi na uchafu mwingine. Inaonekana ni eneo la wazi ambapo takataka zimetupwa kiholela na inaweza kuwa chanzo cha uchafuzi wa mazingira.

Bomba la maji linatiririsha maji safi. Bomba hii imetengenezwa kwa chuma na limefunguliwa kwenye ukuta. Unaonekana kuwa wa zamani au wenye dalili za kutu na kovu. Nyuma ya bomba hii kuna mabomba mengine kadhaa yanayofanana yakipanga mstari yakionyesha kuwa hapa panaweza kuwa mahali pa kuchotea maji kwa umma.

Hili ni bomba la kisasa la maji linaong'aa likiwa limewekwa kweye sinki. Tone la maji linaonekanana likidondoka kutoka kwenye ncha ya bomba kuashiria kwamba bomba hilo linavunja au limewashwa kidogo tu. Muundo wa bomba hilo linaonekana kuwa wa kisasa na maridadi ikiashiria ubora mandhari ya nyuma yanaonekana kuwa jikoni au bafuni na kuna mwanga wa joto unaoangaza nyuma ya bomba.

Huu ni mkusanyiko kubwa wa taka hasa plastiki na nguo zilizorundikana kando ya mkondo wa maji au mto mdogo, taka hizi zimeziba njia ya maji na kuunda mazingira machafu na yenye uchafuzi, inaonekana kama tatizo kubwa la taka ngumu ambalo linaadhiri mazingira na afya ya binadamu.

Rundo la mabomba makubwa yakiwa yamepangwa juu ya kila mmoja. Upande wa kushoto kuna mabomba ya rangi ya kijivu, na upande wa kulia kuna mabomba ya rangi ya kahawia nyekundu ,na bomba haya yanaonekana kuwa ya plastiki na yanatumiwa kwa madhumuni ya ujenzi, usambazaji wa maji au mifumo ya mifereji.

Huu ni mfumo wa tata wa mabomba na valvu za rangi ya bluu, zilizopangiliwa kwa usawa. Mabomba haya yanaonekana kuwa ya chuma na yameunganishwa kwa kutumia flanges na bolt . Katika safu ya juu kuna mabomba ya rangi ya manjano, yaliyopita nyuma ya yale ya bluu. Hii inaonekana kuwa sehemu ya kiwanda, mtambo wa kusafisha maji au mfumo mwingine wa viwanda, unaohusisha usafirishaji wa maji au gesi.

Bomba la maji la chuma lililochakaa linatoa maji. Maji yanatiririka kwa kasi kutoka kwenye bomba na kutengeza mifereji midogo. Bomba lenyewe linaonekana kua na kutu na kuashiria limekua likitumika kwa muda mrefu. Kwa nyuma kuna ukuta wa zege na sehemu ya chini inaonekana kua na unyevunyevu na mimea midogo.

Hili ni shimo refu lililojazwa na maji, labda mtaro au mfereji wa maji taka au maji ya mvua. Shimo hili limechimbwa kwenye ardhi yenye matope ikionyesha kuwa bado kuna kazi ya ujenzi au uendelezaji unaendelea. Kwa nyuma kuna majengo kadhaa ya ghorofa. Baadhi yao yanaonekana kuwa katika ujenzi au bado hayajakamilika.

Eneo la nchi ambapo barabara inaonekana kuwa ya udongo au isiyo ya lami yenye udongo na changarawe. Kuna mstari wa maji machafu au matope meusi yanayotiririka chini ya njia kuashiria kuwa kuna mfumo mbaya wa mfereji ya maji au maji yaliyotuama. Mandhari ya nyuma yanaonyesha uzio au kuta za mabati na kwa umbali kuna pikipiki iliyosimama.

Rundo la mabomba makubwa meusi yenye mistari inayofanana na mkunjo au mkundo yakiwa yamepangwa juu ya kila mmoja. Ncha za mabomba hayo zinaonekana kuwa na rangi ya bluu. Mabomba haya huenda ni ya aina ya HDPE double wall corragulated pipe ambayo hutumika sana katika miradi ya ujenzi, mifumo ya mifereji ya maji na miundo mbinu mengine.